Mwingilio wa bustani ndogo ya hydroponiki juu ya jiko la mbao ndoo ya plastiki ya samawati ikiwa na mimea inayoota kwa kutumia maji yenye virutubisho kwa kontena ndogo jeusi linaonekana likiwa na pump ya hewa na mirija inayowezesha upumuaji wa mizizi mazingira yanatoa taswira ya kilimo mbadala usiotumia udongo.

Mkulima alie valia shati ya miraba mekundu na nyeupe yumo ndani ya nyumba ya kiliomo yenye paa la plastiki linalopenya mwanga. Anahudumia mimea liopandwa kwenye mifumo wima ya plastiki nyeusi, ikiakisi mbinu ya kilimo cha kisasa kinachotumia nafasi kidogo maarufu kama vertical farming . Mandhari inaonyesha ujumuishaji wa teknolojia, uendelevu na ugumbuzi katika sekta kilimo mjini.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye mfumo wa mabomba meupe ya plastiki yanayopitisha maji kwa njia ya umwagiliaji wa kisasa ,mabomba ya chini yenye maji kusaidia ukuaji wa mimea kwa kutumia mbinu ya hydroponics inayowezesha kilimo bila udongo katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mimea ya kijani kibichi hasa aina ya lettuce imepandwa kwa mstari katika mabomba meupe ya plastiki ndani ya nyumba ya chafu. Mimea hio imewekwa ndani ya nafasi sawia na inaonekana kuwa na afya bora ikiashiria matumizi ya kilimo cha haidroponiki kinachotegemea maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mandhari ya nyuma inaonyesha mwanga wa asili unaopenya kwenye paa la chafu.

Mimea yenye majani mabichi na inayochanua kwa nguvu kutoka kwenye chombo kilichotengenezwa kwa plastiki, ya samawati na nyeupe, chenye muundo wa mzuringo na kuwezesha mimea kuota kwa nafasi ndogo. Mandhari hii ya kugote inaashiria ubunifu katika kilimo mijini, badala ya kukuza chakula safi, inafaa kwa wale wanaoishi katika maeneo yenye nafasi ndogo. Kwa mfumo huu, unaweza kutumika kwa mboga kama sukuma, mchicha, au miki, ikitoa mfano bora wa kuunganisha teknolojia ya mazingira na lishe bora.

Mashine ya mimea yamesuzwa kutok ka sehemu ya juu ya kijani hadi ndani ya container jeusi, mizizi ikiwa imezama kwenye mfumo wa maji yenye virutubisho. Ndani ya container kuna sehemu ya kijani yenye bomba ikionyesha mfumo wa kulisha maji. Huu ni mfano wa kilicho cha hydroponic kinachotumia teknolojia badala ya udongo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa wa hidroponiki uliosimama wima ukiwa na nafasi mbalimbali yenye mimea midogo ya kabichi zilizopandwa. pembeni kuna daftari lililoandikwa maelezo kwa mkono na jedwali la kuzidisha kama njia ya kujifunza au kurekodi maendelea ya mimea. Mpango huu unaunganisha kilimo, sayansi na elimu ikiashiria mazingira ya maandishi ya vitendo kwa wanafunzi au vijana wanaovutiwa na ubunifu wa kilimo endelevu.

Pipa mbili nyeupe zilizotengenezwa kwa mabomba ya plastiki vimepangwa kwa usawa kwenye fremu ya mbao kila moja ikiwa na mashimo yaliyojaa mimea ya kijani kama vile mboga, majani au miti shamba. Chini ya miundo hiyo kuna vichaka vya kijani vinavyochangia mandhari safi. Mpangilio huu unaonyesha ubunifu wa kilimo wima kwa matumizi bora ya nafasi katika mazingira yenye hadhi finyu.

Mpangilio wa bustani ya wima ya hydroponic umeundwa kwa mabomba ya plastiki yaliyowekwa mlalo kwenye fremu ya mbao, kila bomba likiwa na mashimo ya kupandia mimea. Mifumo ya maji ya kumwagilia kwa njia ya bomba iko pembeni ikionyesha unyunyuziaji wa moja kwa moja. Chini kuna mimea mingine iliyopandwa kwenye chungu yakisisitiza matumizi bora ya nafasi kwa ajili ya kilimo cha mjini, kinachozingatia ubunifu na uendelevu.

Mpangilio wa mfumo wa haidroponiki unaonyesha chupa nyeusi za kupandia zikining'inia juu ya container yenye maji, yanayochemshwa na hewa. Mizizi ya mmea inatokeza kupitia chupa ikiakisi mfumo wa kilimo bila kutumia udongo. Mandhari hii inaonyesha uvumbuzi wa kiteknolojia katika kilimo cha kisasa endelevu.

Hii ni mimea midogo ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye viungo vidogo vyeusi vilivyopangwa kwenye mabomba meupe ya kilimo cha kisasa ndani ya chafu ,mimea inaonekana kustawi vizuri na mwanga wa joe unapita kwenye paa la chafu inaonyesha njia ya kisasa ya kilimo.

Mmea wa lettuce unakua kwa njia ya kisasa ya kilimo cha maji maji ambapo mizizi yake imetundikwa ndani ya chombo cha samawati chenye maji na virutubisho muhimu. Mifereji ya mwiunuko imeshikilia sufuria ndogo za plastiki zilizo na miche iliyokomaa vizuri na yenye afya bila kutumia mchanga kabisa.

Ndani ya chafu yenye fremu za chuma na dari la plastiki linalopenyeza mwanga mimea ya kijani imepangwa kwa mistari kwenye makasha maalum ya upandaji. Watu wawili wamesimama miongoni mwa mimea hio, mmoja akielekeza kwa kidole kana kwamba anaelezea jambo. Mandhari inaonyesha uzalishaji wa kisasa wa kilimo cha chafu chenye udhibiti mzuri wa mazingira kwa ajili ya ukuzaji wa mazao bora.

Shamba la majani la chai imetandazwa katika milima za kijani kibichi, njia ya udongo ikikatiza katikati kuelekea mbali. Madhari tulivu yenye anga safi linaonyesha uzuri wa mashamba ya kilimo cha chai, na utunzaji wa asili unaoendelezwa kwa ustadi.

Pilipili mboga za kijani zinachambuliwa juu ya mkanda wa kusafirisha ndani ya kiwanda cha ukataji wa mboga. Wafanyakazi waliovaa glavu na aproni wanazishika kwa uangalivu wakihakikisha ubora kabla ya kuzisafirisha sokoni. Mandhari inaonyesha hatua za kitaalamu ya maandalizi ya mazao kwa matumizi ya wateja.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa likiwa na mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwa safu nadhifu. Nyuma kuna miti, majengo na milima isiyoeleweka. Inaonekana kuna umwagiliaji unaoendelea shambani kuashiria kilimo cha kisasa.

Kuku wengi weupe wamejaa ndani ya banda kubwa lenye paa la juu na boriti za mbao, vifaa vya kudishia na kunyweshea vimefungwa juu, ikiwa ni pamoja na vyumbo vya rangi nyekundu na mabomba ya maji. Taa za umeme zimetundikwa kutoka sakafuni, zikitoa mwanga wa kutosha kwa shughuli za wafugaji wa kisasa wa kuku katika mazingira yaliyodhibitiwa vizuri.

Kuku wa rangi ya kahawia wamekusanyika ndani ya banda lenye sakafu yenye mabaki ya chakula huku chombo cha kulishia kikining'inia katikati. Mwanga wa nje unaingia kupitia dirishani ambako kuku mmoja amepanda juu ikionyesha maisha ya kila siku ya ufugaji wa kuku katika mazingira ya ndani.

Ng'ombe wa maziwa wamesimama kwa mstari ndani ya banda la kisasa la kukamulia maziwa kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake iliyozungushiwa vima kwa ajili ya usalama na utulivu. Masikio yao yamevalishwa vibandiko vya utambulisho na feni kubwa zikiwa zimefungwa kutani kwa ajili ya mzunguko wa hewa. Mazingira yanaonyesha teknolojia ya kisasa katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Kitalu kilichotengenezwa kwa nguzo za mbao na mtando wa kivuli kina mimea yenye majani mapana, kijani kibichi, ikiashiria uoteshaji wa mazao au mimea mapambo. Nyuma watu wawili wanazungumza, mmoja akiwa amevaa mavazi ya samawati na kofia, wakionyesha shughuli ya usimamizi au ukaguzi.

Mkulima amevaa kofia na fulana ya machungwa huku akihudumia mimea iliyopandwa wima ndani ya green house . Mimea imeshikiliwa kwa nyuzi zinazoning'inia kutoka kwenye fremu ya mbao ikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumia nafasi kwa ufanisi. Ardhi ni ya udongo uliyoandaliwa vizuri na mazingira yanaonyesha uzalishaji endelevu wa kilimo cha bustani.

Shamba kubwa la mahindi yenye kijani kibichi limepandwa kwa mistari iliyonyooka kwenye udongo unaoonekana rutuba. Mandhari ya mbali inaonyesha milima na miti michache iliyotapakaa huku anga lililojaa mawingu meupe ikitupa mwangaza wa asili juu ya mashamba yanayoashiria uzalishaji bora wa kilimo katika mazingira ya kuvutia na yenye matumaini.

Mkulima anamwagilia safu za mimea midogo kwa kutumia bomba lenye matundu, linalodondosha maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo una unyevunyevu, miti ya mbali na kijani kibichi vinaizunguka shamba. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia rahisi katika mazingira ya kilimo.

Mmea mchango umechipua kwenye udongo unaonyunyuziwa kwa mfumo wa matone. Bomba jeupe likitoa tone moja kwa moja kwenye mizizi. Nyuma kuna mimea zaidi naagavu ikiakisi matumizi ya teknolojia rahisi na endelevu katika kilimo cha kisasa.

Maji yanatiririshwa kutoka kwenye bomba la plastiki hadi kwenye fereji mdogo iliyopo kati ya mistari ya mimea ya mahindi mashambani. Ardhi imeandaliwa kwa utaratibu na maji yanapelekea unyevu moja kwa moja kwenye mizizi, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa ufanisi. Taswira hii inaonyesha mbinu endelevu ya kilimo inayotunza maji na kuongeza uzalishaji.

Shamba la kilimo lina mistari mitatu ya udongo iliyochimbwa na kusawazishwa kwa ustadi. Kila mstari ukiwa na bomba la umwagiliaji wa matone kwa ufanisi na matumizi ya maji. Mimea michanga imepandwa kwa mpangilio mzuri huku watu wachache wakiwa mbali wakiendele na shughuli za kilimo katika mazingira ya ardhi kavu yenye udongo mwekundu.

Mabomba ya umwagiliaji ya matone yamepangwa kwa mistari sambamba juu ya udongo uliolimwa yakitoka kwenye kituo kikuu chenye vali na bomba kubwa la kusambaza maji. Mandhari ya kijani ya miti nyuma yanaashiria mfumo huu wa kisasa kwenye mashamba ya vijijini unaosaidia kuhifadhi maji na kunyunyuzia mimea moja kwa kwenye mizizi.

Shamba ya kijani yametandwa kwa mistari ya mimea inayoendelea kustawi, kila mstari ukiwekwa bomba la umwagiliaji wa matone. Nyuma kuna mandhari ya miti ya asili na nyasi zinazokua, zikionyesha usawa kati ya kilimo na mazingira. Mpangilio huu unaonyesha matumizi bora ya kiteknolojia katika kilimo cha kisasa ili kuongeza ufanisi wa maji na mavuno endelevu.

Mimea ya kitunguu imepangwa kwa mistari kwenye shamba lililo na mfumo la umwagiliaji wa matone na bomba meusi yakiwa yamesambazwa ardhini, taswira ndogo ya kushoto inaonyesha miche midogo iliyooteshwa kwenye udongo huku upande wa kulia ukionyesha tone la maji likitoka kwenye bomba. Mandhari inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kuboresha kilimo cha umwagiliaji.

Maji yanadondoka taratibu kutoka kwenye bomba la mfumo wa umwagiliaji matone hadi kwenye udongo ulio na unyevu yakielekezwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea iliyopandwa bustanini. Mandhari ya nyuma inaonyesha vifaa vingine vya umwagiliaji na mimea ikisisistiza matumizi bora ya rasilimali za maji katika kilimo cha kisasa.

Mimea kwenye shamba zimepangiliwa vizuri kila mstari ukiwa na mabomba ya umwagiliaji maji yanyopenye kwa udongo wa kahawia miti ya pembeni na majani ya kijani kibichi huleta muonekano wa yenye rutuba na uangalizi wa karibu.

Mabomba ya plastiki yamewekwa kwa uangalifu shambani yakisambaza maji kwenye mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwa mpangilio. Udongo umetandazwa vizuri unaashiria maandalizi ya kisasa ya kilimo cha umwagiliaji wa matone.

Mfumo ya umwagiliaji kwa njia ya Sprayer imepangwa kwa mstari katika shamba kubwa la mimea mibichi ikitoa kungu wa maji unaongaa kwenye mwanga wa jua. Mandhari ya nyuma ina miti na jengo dogo la kijijini yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha mashamba makubwa ya maeneo ya vijijini.

Shamba limepandwa kwa mistari ya mimea yenye majani mabichi ya kijani kibichi, likiwekewa bomba jeupe la umwagiliaji, linalotoa maji kwa vipindi maalum. Maji hayo yanamwagika na mtindo wa kunyunyizia juu ya udongo, kati ya safu za mimea. Mazingira yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha umwagiliaji, kwa lengo la kuongeza uzalishaji, na uhakika wa chakula.